Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti na anapokea sindano mkononi kutoka kwa mhudumu wa afya, wote wamevaa barakoa usoni. Watu wengine wamekaa nyuma yao wakisubiri kuhudumiwa. Yote haya yanatukia ndani ya hema kubwa la rangi nyeupe na nguzo za chuma.

Wafanyikazi wa afya wamekuja katika ziara ya nyumbani. Mzee mmoja aliyevaa shati la zambarau ameketi kwenye kiti huku mfanyikazi mmoja wa kiafya akichukua joto lake la mwili. Nyuma yao kuna hema ambalo ni nyumba ya mzee huyu.

Gari hili linatumika kama kliniki ya simu, yani mobile clinic . Linaonekana kutoa huduma za afya likiwa limeegeshwa. Rangi yake ni nyeupe na lina mabango makubwa na nembo ya benki ya KCB kuonyeshana udhamini au ushirikiano.

Mwafanyikazi wa afya wamefanya ziara la nyumbani. Mwanamke mmoja ameketi kwenye sofa huku amemshika mtoto wake ambaye anadungwa chanjo na mfanyakazi wa afya. Kwenye kuta za chumba hii kuna vyati mbalimbali.

Barabarani kuna kundi la watu lililobeba mabango mawili makubwa. La kwanza linahimiza watu kupenda macho yao na lina nembo mbali mbali. La pili lina jina ya hospitali . Hii ni kampeni ya kuhamasisha watu kuhusu afya ya macho.

Hili ni kundi la watu waliokumbwa na mafuriko. Wanaume na watoto wamesimama kwenye maji hayo huku wengine wamisimama karibu na mashua ililojaa vitu wakijaribu kujiandaa kusafiri kwa mashua hayo kuokoa mali yao na kujiokoa hao wenyewe.

Kundi hili la watu linapitia kwenye maji mengi ya mafriko yaliyotokana na mvua kubwa. Maji haya yana rangi ya kahawi kumaanisha ni machafu na yanaonekana kuwa na kina kirefu yakifika magotini na viunoni mwa watu wazima.

Samaki wa rangi tofauti wanaogelea kati ya miamba ya matumbawe chini ya maji ya bahari. Miamba hiyo ina rangi ya kahawia na maumbo mbalimbali ikitengeneza mazingira ya kupendeza ya baharini. Juu, maji yanaonekana safi na ya samawati yakiruhusu mwanga kupenya.

Hivi ni vifaa vinavyotumika katika hospitali au vituo vya afya. Kuna kiti cha magurudumu ambacho kinatumika kuwasafirisha watu ambao hawana uwezo wa kutembea. Pia, kuna kitanda cha wagonjwa cha kusukumwa ambacho hutumika kumwamisha mgonjwa kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hiki ni kifaa cha kupimia shinikizo la damu cha kielektroniki aina ya Omron, kikiwa kimeekelewa juu ya meza ya mbao. Chenyewe ni cha rangi nyeupe na kina skrini ndogo ya kidigitali. Kimeunganishwa na kamba ambayo huunganishwa kwenye sijafu ya rangi ya kijivu na juu ya skrini hiyo kuna vitufe vitatu vinavyowakilisha, shinikizo la damu la juu, shinikizo la damu la chini na mapigo ya moyo.

Mandhari haya ni hospitalini au kituoni cha afya. Mama amemshika mtoto huku mfanyikazi wa afya akimpa yule mtoto dawa, picha ya nje ya sindano ya mdomoni isiyo na ncha. Wote wawili wamevaa barakoa.

Hapa ni hospitalini mtoto huyu mchanga anapewa chanjo kwa njia ya matone ya mdomoni ,mama yake amemshikilia huku mfanyikazi wa kiafya aliyevaa koti jeupe anampea dawa hiyo.

Hii ni wodi ya wanawake katika hospitali. Wanawake mbalimbali wamelazwa kwenye vitanda vilivyopangwa kwa safu. Wawili wao wanaonekana kuwa wamewashika mtoto wachanga, na wanaongeleshwa na wanafunzi nesi au wahudumu wa afya.

Hili ni duka la kuuza maji. Lina mabomba matatu, lakini moja ndilo inalotumika sahi. Kuna mitungi minne ambayo inachotelewa maji. Mwanamke anaonekana kulipia huduma hii kutumia simu yake.

Mtu huyu anatumia mashine ya kunyosha miguu katika ukumbi wa mazoezi. Ameketi kwenye mashine hio na anaonekana kutumia nguvu za miguu yake kuinua uzito wa kilo thelathini na tano uliofungwa kwenye mashine hio.